Bidhaa kadhaa za miti shamba zikiuzwa. Kuna mizizi na vipande vya miti vilivyokaushwa. Baadhi ya bidhaa ziko kwenye chupa ya plastiki na chupa ya kioo. Pia kuna ndoo mbili za BlueBand. Bidhaa hizo zimetandazwa juu ya kitambaa cheupe.

Mfanyikazi aliyevaa suti ya kujikinga ya blue , barakoa, miwani na glavu anashika vyombo viwili vya plastiki vyenye alama ya fuvu na mifupa ambayo inaashiria kuwa vina sumu au ni hatari. Chombo kimoja ni cha majano na kingine ni cha blue .

Chupa kadhaa za dawa na sindano zote zikiwa zimewekwa kwenye sehemu ya bluu. Chupa iliyo mbele ina lebo inayosomeka yellow fever vaccine na one dose . Kuna chupa zingine ndogo za kioo na chupa kubwa nyeupe nyuma zikiashiria vifaa vya matibabu.

Mwanamke mfanyikazi wa afya amevaa barakoa na fulana ya bluu akimpa sindano kwenye mkono wa mzee aliyeketi. Mzee amevaa kofia na shati jeupe. Nyuma yao kuna tangazo lenye maneno, kuwa shujaa kuna pia begi la njano la taka na sanduku la bluu la stock kuashiria vitu vya chanjo.

Chupa ndogo ya dawa yenye kofia ya bluu na kijani kibichi. Lebo yake inasoma mmrvaxpro na inaonyesha kubwa ni powder for suspension for injection in prefilled syringe kwa ajili ya matumizi ya im or ac use . Chini yake kuna barcode .

Chupa ndogo ya kioo chenye kifuniko chekundu kwenye lebo yake imeandikwa MMR vaccine ikifuatiliwa na majina ya magonjwa inayoepusha, measles, mumps na rubella . Chini yake imeandikwa live virus na 20ml . Pembeni kuna sindano ikionyesha kuwa hii ni chanjo ya matibabu.

Chumba cha uchunguzi wa afya ambapo wataalamu wa afya watatu wanahudumia mwanamume, mwanamume huyu ameketi mezani amevaa fulana ya kijani na anacheka. Mwanamke mmoja mzungu amevaa koti jeupe la maabara barakoa ya bluu akichunguza kitu kwenye mkono ya yule mwanaume. Mwanamke mwingine mweusi amevaa koti jeupe la maabara na barakoa. Amesimama karibu. Kuna faili na vifaa vya kimatibabu mezani kwenye kabati nyuma.

Mwanamume mwenye nywele fupi amevalia fulana ya kijivu akifanyia mazoezi ya kunyoosha mguu wa mtu aliyelala chini. Mtu aliyelala amefunikwa blanketi jekundu na nyeusi. Ni kama kipindi cha tiba ya viungo au masaji .

Mikono na miguu ya mtoto ikiwa na viele vingi au majeraha. Mikono imejaa wazi kwenye mapaja, yote yakiwa na hali hiyo ya ngozi. Ni kama dalili za ugonjwa wa ngozi. Chini ya mtoto kuna kitu kinachoonekana kiti cha mbao au kitanda.

Chupa ndogo nyeupe ya dawa yenye kifuniko cheupe kwenye lebo imeandikwa Ibuprofen kwa herufi kubwa nyeusi na chini yake kuna msingo pawa . Nyuma yake kuna chupa nyingine nyeupe zilizofifia. Chupa hiyo imewekwa juu ya sehemu yenye rangi ya buluu.

Bidhaa mbali mbali za asili hasa mimea na mizizi ya mti zikiuzwa, au kuonyeshwa kwenye kitambaa kilicho tandikwa chini. Kuna majani kubwa, mizizi mbali mbali, na mimea iliyokausha ikionyesha aina mbali mbali za madawa za jadi au viungo vya asili. Chupa ndogo ya pastiki yenye ikimiminika pia iko.

Chupa kubwa ya kinywaji au bidhaa yakimiminika yenye rangi nyekundu iliyokolea. Lebo kwenye chupa ina nembo ya HB Harriet Botanicals na jina la bidhaa Arorwet . Pia kuna mielezo ya ujazo wa one litre one thousand ml . Chupa imewekwa katika mazingira ya kijani kibichi na miti nyuma.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa sare ya bluu na stetoskopu shingoni akimhudumia mtoto mchanga. Mtoto yuko ndani ya incubator na mfanyikazi akimchunguza kwa stetoskopu. Nyuma kuna vifaa vya matibabu kuonyesha kuwa wako katika kitengo cha watoto wachanga hospitalini wakihakikisha afya ya mtoto.

Wazazi wawili wakiwa wameshika mtoto wao mchanga hosiptalini. Mama amevaa nguo za kulalia za rangi ya pink na kofia ya kulalia ya bluu. Baba amevaa shati jeusi, mtoto amevaa vazi jekundu la santa, na kofia ya Krismasi. Akiashiriwa kuzaliwa wakati wa msimu wa likizo. Chumba kina vifaa vya hospitali.

Boti mbili ndefu, zikiwa zimebeba watu wengi, zikisafiri kwenye mto wenye maji ya rangi ya kahawia, wengi wa watu kwenye boti hizo wamevaa mashati mekundu. Pande zote za mto kuna makazi rahisi yaliyojengwa kwa udongo na majani, na mti ya migomba kwa wingi.

Mwanamke au muuguzi akiwa amemshika na kumtunza mwanasesere wa mtoto, amevaa sare ya bluu na glovu nyeupe. Akionyesha taaluma yake, ni kama ni mazingira ya hospitali au kituo cha mafunzo, akijizoea au kufundisha jinsi ya kumtunza mtoto mchanga.

Eneo lililokumbwa na maafa pengine moto kutokana na majengo yaliyoteketea na uchafu mwingi nchini. Kuna umati mkubwa wa watu, wakiwemo watoto na watu wazima. Waliokusanyika katika eneo hilo baadhi yao wakiwa wamekaa kwenye vifusi.

Watu watano wakiwa wamevaa suti nyeupe za kujikinga na baadhi yao wakiwa na glovu nyekundu. Mtu mmoja katikati akiwa amebeba kifaa cha kunyunyuzia cha rangi ya bluu na njano akinyunyuzia kitu kwenye kitu kama kitanda au machela iliyofunikwa. Wengine wamesimama karibu, mazingira yakiwa ya ndani yenye kuta zilizofunikwa na plastiki na kuna maandishi kama US Aid na SAID ndani.

Mwanamke aliyeketi akipokea huduma ya uchunguzi wa sikio amevaa shati jeupe na nguo nyekundu na kijani. Mtu mwingine ambaye mkono yake tu inaonekana amevaa koti jeupe la daktari na akitumia kifaa cha chuma karibu na sikio la mwanamke huyo huku mkono moja ukiwa umeshika kichwa chake mwanamke huyu ni mwenye wasiwasi kuna watu wengine nyuma.

Chupa ndogo ya chanjo ya Stemerile, ambayo ni chanjo ya homa ya manjano, na sindano iliyo na kimumunyishjai chake. Kwenye vioo kuna maelezo ya Yellow Fever na mtengenezaji, Sanufi Paster Europe. Sindano ina maelezo ya solvent for Stemerile reconstruction .

Eneo la ajali mbaya. Una basi lililo haribika, vibaya, likiwa lime ponda. Kabisa sehemu ya mbele. Nyumba yake kuna lori la mafuta lililo gonga. Na watu wengi wamekusanya karibu na eneo la ajali.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya chumba, mwanamke mmoja ameinama chini amevaa fulana ya pinki, dera la rangi ya bluu na machungwa, kofia ya bluu, barakoa nyeupe na glovu nyeupe. Akimsaidia mwanamke mwingine. Mwanamke wa pili amelala nusu kwenye kiti cha bluu. Amevaa nguo nyeupe yenye dotidoti nyeusi na ana udhaifu au mgonjwa. Chumba kuna neti ya mbu na runinga kwa umbali.

Mtu aliyevaa fulana ya nyekundu na suruali nyeusi akifanya usafi nje ya jengo, akitumia ufagio na ndoo nyekundu. Kwenye ukuta wa jengo kuna michoro na maandishi yanayohimiza usafi na maji salama, yaliyoandikwa kwa Kiingereza kama Hand washing na Safe Water .

Wataalamu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga na barakoa ya gesi wakimchunguza ng'ombe. Mmoja wao aliyevaa suti ya manjano anachunguza sampuli puani mwa ng'ombe kutumia kijiti maalum. Mwingine ambaye kuna tu mkono anashikilia kamba ya ng'ombe. Ng'ombe huyo yuko ndani ya zizi.

Watalamu wa afya watatu wakimhudumia mwanamke mzee. Mtaalamu wa afya wa kike katikati amevaa fulana nyeupe na glovu, akitumia kifaa kumsafisha sikio la mwanamke mzee aliyeketi. Mwanamke mzee akivua miwani yake na amefumba macho. Kuna ndoo ya chuma chini, nyuma yao kuna hema cheupe.

Madaktari watatu wakiwa wanafanya upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, barakoa na glovu. Wamejikita katika kazi yao na wanashirikiana ili kuhakikisha upasuaji huenda vizuri.

Mwanamke labda mfanyikazi wa afya au mlezi amevaa fulana ya buluu na kijivu na aproni ya buluu yenye maandishi CIO Tabitha medical clinic ameinama mtoto anayelala na akimweleza kitu mtu mwingine au akifikiria.

Mwanamke labda mama ameketi kitandani hospitalini akimshika na kumtazama kwa upande mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi jeupe. Mwanamke huyu amevaa nguo ya pinki na kilemba cha bluu kichwani. Chumba kina kuta za bluu na kuna neti ya mbu imening'inia kutoka dari. Upande wa kushoto kuna standi ya trip na kulia kuna meza ndogo ya hospitali.

Watu wawili wote wakiwa wamevalia mashati ya njano na barakoa wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawia mikono chenye mabomba kadhaa. Mtu mmoja mwenye begi la bluu mgongoni yuko karibu na bomba akisugua mkono yake. Nyuma yao kuna sabuni za manjano juu ya sinki .

Wanawake wawili wakiwa ndani ya chumba; mwanamke mmoja aliyeketi kushoto, amevaa hijabu ya kijani kibichi, na anamuangalia yule wa pili, mwanamke wa pili aliyeketi kulia, amevaa shati jekundu na barakoa ya blue , na ni kama daktari au mtaamu wa meno, kwani ameshikilia mfano wa taa ya meno na mswaki. Nyuma yao kuna kalenda na bango la mass clean .

Kisanduku cheupe cha dawa chenye jina Azomax 500 Azithromycin. Kilicho andikwa kwa herufi kubwa za bluu na nyeusi. Chini ya jina kuna maelezo: 6 filling quarter tablets na broad spectrum antibiotic . Pia kuna nembo ya OBS. Mbele ya kisanduku kuna kibunda chenye vidonge vitatu vyeupe. Kisanduku pia kina maandishi ya Kiarabu.

Nembo la picha za mbegu za tikitimaji na mboga za mimea ya asili. Tangazo linasema pata tiba za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania. Kuna kitufe cha buy now na namba ya simu ya mawasiliano.

Kliniki ya meno. Kuna wauguzi wawili wa meno wakiwa wamevalia glovu na barakoa, wakimhudumia mwanamke aliyelala kwenye kiti cha meno. Mwanamke huyo amefungua mdomo wake na anapata matibabu. Vyombo vya meno na vifaa vingine vya kimatibabu vikionekana kwenye meza iliyo karibu.

Eneo lililofurika vibaya labda ni makaazi duni. Nyumba zimejengwa kwa mabati na mbao. Baadhi zikiwa zimeinuliwa juu ya maji machafu. Kuna nguo zimeanikwa juu. Watu wawili ndani ya maji, mmoja akitembea na mwingine amesimama karibu na kitu kilichozama. Vitu vingine vya nyumba kama fanicha, vimezama, majini.

Chumba cha upasuaji ambapo kuna wataalamu watatu wawili wakiwa wamevaa mavazi kamili ya upasuaji ya bluu, barakoa na glovu. Daktari mmoja kumhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Mtaalamu mwingine amesimama karibu. Kuna dirisha kubwa nyuma, ya majengo mengine.

Mfanyikazi wa afya mwanamke akimpa chanjo kwenye mkono wa msichana mdogo. Msichana amevaa nguo zenye michoro ya rangi na akishika mikono yake pamoja. Mwanaume amevalia koti jeupe na ana miwani yake imetundikwa shingoni.

Kituo cha afya ya watoto, kuna mwanamke na mwanaume wakiangalia mtoto mdogo aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Kuna kitanda kingine chenye mtoto mwingine kwa nyuma na muuguzi amesimama karibu na dirisha. Kuta za chumba zimepambwa na michoro ya watoto.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika chupa mbili ndogo za dawa. Chupa moja ni nyeupe, yenye lebo nyekundu na nyingine pia ni nyeupe. Pembeni kuna pakiti ndogo yenye tembe, chache na lebo ya manjano yenye maandishi: Emmanuel Habol Clinic, Immune Booster .

Vifaa vya matibabu, katikakati kuna chupa ndogo ya dawa yenye lebo iliyoandikwa measles rubela mumps ikiashiria chanjo. Karibu nayo kuna shindano iliyojaa kiowevu na nyuma kuna pakiti za vidonge na chupa nyingine za dawa.

Mtu aliyevaa vazi jeupe la kujikinga, barakoa kubwa ya gesi na glovu za kijani akipiga dawa ya kuua wadudu au sumu fulani kwa kutumia kifaa chenye mpira mrefu wa manjano karibu na sinki la jikoni lenye ukuta wa matofali.

Eneo lilifurika labda baada ya mvua kubwa. Kuna watu wawili wakitembea ndani ya maji machafu moja akiwa amebeba fimbo na mwingine akishikilia fimbo wakipita kati ya nyumba zilizojengwa Kwa mabati na kuta za udongo au miti baadhi zikiwa zimezingirwa na maji.

Chupa tatu za dawa ya mtiki yenye lebo ya zambarau na kofia ya kijani. Chupa hizi zinasomeka nguvu za kiume. Pia kuna mitungi miwili ya kijani iliyosomwa mkoko mmoja ukiwa mbele na mwingine nyuma.

Mwanamume mzungu na mwanamke mweusi wakisimama mbele ya choo cha bluu chenye nembo ya fresh life . Eneo ni kama ni makaazi duni yenye nyumba, za mabati na barabara chafu. Anga lina mawingu nyeupe.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ya rasta akitabasamu, amevalia fulana ya kijivu yenye nembo na jeans ya bluu, anashikilia kifaa cheusi kinachofanana na kifaa cha masaji mkononi mwake na fimbo ndefu ya masaji mkononi mwingine.

Kambi kubwa yenye makaazi mengi ya muda, kama hema au vibanda vidogo. Katikati kuna tanki kubwa la maji, au chombo kingine kilichowekwa juu ya meza ndogo. Eneo ni kama kuna ukame na vumbi, likiashiria hali ya uhaba wa maji na mazingira magumu.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa akimchunguza kitu chenye rangi ya kijani kilichowekwa kwenye sanduku la kadibodi. Sanduku hilo limeandikwa coverx na time na temperature ikionyesha kuwa linaweza kuwa lina vifaa vya matibabu au chanjo ambavyo vinahitaji kuhifadhiwa kwa uangalifu. Nyuma yake kuna mirundo ya masanduku mengine makubwa yenye nembo ya Coverx.

Kituo cha kuhifadhi mitungi ya gesi kuna mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara kofia ngumu na barakoa. Anashikilia kifaa chenye rangi ya kijani na nyeupe. Akikagua au kutumia kwenye mitungi mikubwa ya gesi, kuna safu nyingi za mitungi hiyo iliyosimama. Juu ya ukuta kuna bango dogo la bluu likiandika inspection Area . Ikionyesha kuwa eneo hili ni la ukaguzi.

Bidhaa mbalimbali za dawa na virutubisho, kuna virutubisho vya Supramax tablets vinavyopatikana kwenye chupa. Na pia papiti. Zote zikisisitiza umuhimu wa kuunda seli nyekundu za damu. Pia kuna Alfamox, Amoxicillin, Tablets kwenye pakiti ya vidonge kumi. Na Benmox, Albendazole, yenye vidonge hamsini.

Kundi la watu, wanaume na wakike, wakifanya usafi katika eneo lenye taka nyingi. Wanavalia nguo za kawaida na wanatumia vijiti na mikono kusanya taka taka, Nyingi zikiwa ni mifuko ya plastiki, nyuma yao kuna ua wa matofali na nyumba.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe, barakoa ya manjano na miwani yenye taa kichwani. Akimhudumia mgonjwa wa kike, mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno na amevaa barakoa shingoni. Daktari anaweka vifaa mdomoni mwa mgonjwa. Akionyesha uchunguzi au matibabu ya meno.

Watu watatu, mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao, amevaa shati la zambarau na kofia yenye nakshi. Mwanamume mwingine aliyevaa koti la bluu na manjano akimchunguza yule aliyeketi kwa kutumia kifaa mkononi. Mwanamume wa tatu amesimama kulia na amevalia koti kama hilo na kofia nyeusi na akitumia simu au kifaa kingine. Nyuma yao kuna hema au makaazi rahisi.

Chupa ya dawa yenye rangi ya waridi iliyoandikwa Sheneed Folic Acid and Iron. Label inaodhoresha faida zake kama kuongeza nguvu na kinga, kuboresha ngozi, nywele na kucha, kuboresha uzalishaji wa seli na damu na kusaidia ukuaji mzuri wa mtoto tumboni. Chini ina vitamini na madini zaidi ya ishirini na tatu muhimu na ina vidonge sitini.

Mwanamke labda mfanyikazi wa afya akimpa chanjo mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake. Mwanamke huyu amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Mama wa mtoto amevaa shati la rangi ya peach , nyuma yao kuna watu wengine na chombo kikubwa cha bluu.

Makaazi yaliyofurika kuna kibanda kilichojengwa kwa miti na nyasi, kimezungukwa na maji machafu. Watu kadhaa wakiwa ndani ya maji, wengine wakijaribu kuokoa mali zao au kusafisha eneo. Mbingu ina mawingu, hali ya hewa isiyo nzuri, na mbali kuna ardhi kame.

Mkono uliovaa glovu ya bluu ukishikilia sindano na chupa ya chanjo. Chupa hiyo ina lebo yenye maandishi MMR VACCINE na MEASLES MUMPS RUBELLA . Nyuma yake kuna sindano yenye kioevu wazi ndani yake. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya kijano.

Mwanamume labda mwanasayansi au fundi wa maabara akiwa amevaa koti la maabara na glovu za bluu, akifanya kazi kwa makini katika maabara. Akishika au kuchunguza sampuli kwenye mirija ya majaribio, huku sahani za petri na vifaa vingine vya maabara vikiwa vimewekwa mezani.

Wataalamu wa afya, labda daktari au wauguzi, wakiwahudumia wagonjwa katika mazingira cha afya, kijijini. Kuna watu kadhaa, wakiwa wamekaa, wakingoja huduma, huku wengine wakipatiwa matibabu. Vifaa vya matibabu vimewekwa mezani.

Mtu mmoja amevaa koti jekundu na kofia akisimama ndani ya mtumbwi wa mbao akipita kwenye maji ya mafuriko. Mtumbwi umebeba mali nyingi kama magodoro, blanketi, na mifuko kuonyesha uhamisho kutokana na mafuriko.

Mtoto akipokea sindano mkononi mwake, anavalia fulana yenye mistari ya manjano na nyeusi, na anaonyesha hisia za maumivu. Watu wawili ambao mikono yao tu wameshika mtoto huyu na wanavaa glovu nyeupe. Mtu mmoja akimpatia sindano, mandhari ya nyuma yakiwa na hema au muundo fulani.

Wanawake wawili mmoja labda ni mama na mwingine ni mtoto wakichota maji kutoka kwenye kifaa cha bluu chenye maandishi clean water . Mwanamke mmoja amevaa shati la bluu na kitambaa kichwani akishikilia bomba la maji. Mwanamke mwingine labda mdogo amevaa shati jeupe na anashikilia chombo kikubwa cha manjano cha kusanyia maji. Nyuma yao kuna mashamba ya mimea.

Mwanamke akiwa amebeba mtungi mkubwa wa maji ya rangi ya manjano mgongoni. Mtungi huo umebebwa kwa kutumia kamba na mwanamke amevalia nguo za kitamaduni zenye rangi angavu akitembea katika eneo kame au la janga.

Mwanamke mfanyikazi wa afya, akisimama karibu na incubator ya watoto wachanga. Ndani ya incubator mbili, kuna watoto wachanga, wamelala. Mwanamke huyo akishughulikia, au kuangalia kitu kwenye incubator iliyo mbele yake. Mazingira ni ya hospitali, au kituo cha afya, kinachohudumia watoto wachanga.

Mikono ya mtu ikishikilia chupa mbili za dawa zote zikiwa nyeupe na zenye kofia nyeupe. Chupa moja Ina lebo ikiwa na maelezo ya dawa labda aina na tarehe za matumizi. Mtu huyo amevaa aproni au nguo nyeupe kama anashughulika na dawa au kutoa maelezo kuzihusu.

Mama akiwa amelala kitandani hospitalini na kumshika mtoto wake mchanga kifuani. Mama ana nywele ndefu nyekundu, na amevaa gauni la hospitali huku mtoto akiwa amefungwa na blanketi na kofia, na ni kama anafurahia muda wake na mwanawe.

Majengo, miti na barabara iliyofurika. Kuna watu watano, wanne wao wako ndani ya maji. Mwanamme mmoja amevalia kofia nyekundu, jaketi nyeusi na shati ya kijani. Mwingine amevalia hood ya pinki na ana tabasamu kubwa. Wanaume wengine wawili wakienda mbele, mmoja amevaa jaketi nyeupe na mwingine ana jaketi ya kijani kibichi.

Watoto watatu wenye nyuso za kutabasamu. Wamesimama mbele ya miti wote wameinua mikono yao ikionyesha viganja vyao vyenye unga mweupe au udongo. Wamevalia nguo za kawaida na nyuso zao zina furaha.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamevalia fulana ya kijani na vesti za blue .Wameshikilia vifaa vya kielektroniki vinavyofanana na kompyuta mkononi. Nyuma yao kuna miti na majengo.